Duka hili la vitu na mitindo lina manekeni ambao wamevalishwa shali za rangi ya samawati na kijivu na mapambo ya shingoni. Rafu na meza zinaonyesha mikufu, herini, vikapu ndogo na shadi nyingine za rangi ya manjano na kijivu. Duka lina mwonekano wa kisasa na vitu vimepangwa kwa mpangilio mzuri.

Hili ni duka la nguo lenye nafasi kubwa na mipangilio ya nguo mbali mbali yenye mabega ya chuma. Kuna nguo za jinsia tofauti pamoja na viatu vilivyowekwa kwa utaratibu. Sakafu ina vigae vya rangi ya udongo na dari ina taa ndefu za mwangaza.

Ndani ya duka lenye mwangaza mkali kuna nguo zilizopangwa kwa mpangilio nzuri, upande wa kushoto kuna mashati yenye rangi na miundo tafauti yakiwa yamefalishwa kwenye manikimi ya kutundikwa, katikati Kuna suruali zilizopangwa chini na juu, uku upande wa kulia kuna rafu ndevu iliyojaa mashati yaliyokunjwa kwa umaridadi

Duka hili la nguo lina nguzo nyingi zenye mavazi ya aina tofauti kama suruali gauni na mashati rangi za nguo ni mbali mbali kama nyekundu nyeusi samawati na nyingi nyungu ni sehemu ya nyuma ina pazia na rafu zilizopangwa vizuri.

Upeo wa ndani ya duka kubwa la mavazi ina mwangaza wa dari unaotawala eneo lote. Rafu na nyuma zimepangwa kwa mpangilio nzuri, zikiwa na nguo za rangi mbalimbali kama vile zambarau, manjano na samawati. Ukutani kuna picha za mavazi zikionyesha mitindo tofauti huku sakafu ikiwa safi.

Duka limepambwa kwa vioo vikubwa vinaonyesha mavazi ya kiume yakiwa kwenye mabegi ya maonyesho. Ndani kuna taa zinazo angaza vizuri, ukuta wa rangi nyekundu na rafu zilizo jaa mashati na suruali. Nje kuna malekeni walio vaa nguo mbali mbali za kisasa.

Hii ni sehemu ya duka la nguo za mitumba zilizoandaliwa kwa mpangilio kwenye wavu wa mabati na rima za plastiki. Nguo nyingi zinaonyesha mavazi tofauti kama mashati, suruali, blausi na makoti. Ukuta wa pembeni umechorwa kwa rangi angavu lenye viundo wa pembe tatu. Kuna mtu pande ya kushoto na taa za dhari hutoa mwanga wa kutosha ndani ya duka.

Duka hili la nguo lililo katika jengo la kisasa lina mwangaza wa dari unaoangaza vizuri bidhaa zilipangwa kwa mpangilio. Mbele kuna nguo za rangi mbalimbali baadhi zikiwa zimetundikwa na zingine zimevalishwa vinyago vya plastiki

Taswira za mavazi zina nguo mbalimbali zikiwa zimepangiliwa kwa mpangilio mzuri. Kuna nguo za juu zenye rangi zilizoangikwa juu ya mlingoti wa chuma huku chini kuna suruali za kaptula zilizowekwa kwenye makoa. Kati ya nguo hizo kuna kofia aina mbalimbali zilizopangwa juu ya meza ndogo.

Hivi ni duka la bidhaa za urembo na mavazi ya wanawake kuna mannekwini waliopambwa kwa nguo nyekundu na kofia kubwa, mezani kuna pochi mbalimbali za rangi tofauti vitu vya shingoni na kitambaa chenye michoro ya rangi nyingi ,rafu za pembeni vina mabegi na bidhaa zingine mandhari inaonyesha mpangilio wa kuvutia na wakifahari.

Hii ni sehemu ya duka iliyojaa makoti ya suti yaliyopangwa vizuri kwenye mwigo wa chuma yakiwa yameanikwa kwa wingi na kwa mpangilio mzuri. Rangi mbalimbali kama samawati, kijivu na nyeusi zinaonekana zikitawala na kuna koti moja la samawati lililo mbele zaidi likiwa na mistari myeupe.

Manikini wamesimama kwa mstari, mbele ya duka, ndani ya jengo la kibiashara. Kila moja limevalishwa mavazi ya rangi tofauti tofauti kama samawati, manjano, nyekundu, na mengine yenye maua. Sakafu ni safi, na vina vigae venye rangi mbili zinazopishana.

Hii ni duka la kisasa la mavazi lenye mwangaza mwingi na mpangilio mzuri wanguo. Ndani kuna manekini aliyo vaa nguo za rangi tofauti na nguo zingine zimepangwa kwenye mstari wa viwango. Ukutani kuna runinga zenyepicha za mavazi na dari ina taa ndogondogo zinazotoa mwanga wakuvutia.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka ambapo vifaa za nguo za ndani zimepangwa kuyamilia wa plastiki. Kuta za duka zina rafu zenye bidhaa mbali mbali zenye rangi tofauti kama waidi, samawati, na nyeusi. Sakafu ni safi na pana, mazingira yanaonekana kuwa na mpangilio mzuri ya kibiashara.

Chumba hiki kimepambwa kwa mbao sakafuni na dari ya kijani hafifu. Kushoto kuna meza ya mbao iliyojaa bidhaa mbalimbali kama mafuta, sabuni, na vijitabu. Kulia kuna rafu ya nguzo zenye rangi tofauti na miundo ya kuvutia pamoja na vikapu vya asili juu ya rafu.

Hii ni duka la bidhaa za urembo na mavazi. Kuta zake zimepambwa na miwani ya jua, taa za mikononi na pochi. Kuna kofia, skafu na nguo mbalimbali zikiwa zimepangwa kwa mpangilio mzuri. Taa za dari zinatoa mwangaza wa kuvutia na sakafu ni safi na ya kung'aa.

Duka hili kubwa la nguo liko ndani ya jengo la biashara lenye taa nyingi angavu na mapambo ya kisasa. Mbele kuna manekeni waliovaa mavazi ya baridi, uku watu wachache wakiwa wanatembea au kuangalia bidhaa zinazouzwa.

Chumba hiki kina nguo nyingi zilizopangwa kwa umaridadi kwenye wavu wa chuma na mabati ya mbao mweupe. kuna mashati za keki na fulana za rangi tofauti zikiwa zimekunjwa na zingine zikitundikwa kwa wingi.

Hii ni sehemu ya duka inayouza viatu vya watoto vikiwa vimepangwa kwenye mabati ya chuma, yenye vibandiko vya ukubwa. Kuna viati vya rangi mbalimbali kama samawati, waridi, kahawia na vya michoro. Baadhi zina madoido kama kamba laini na utepe.

Hali ya ndani ya jumba kubwa inaonyesha magari ya aina mbalimbali yakiwa yamepangwa kwa mpangilio mzuri. Watu wengi wanazunguka wengine wakitazama kwa karibu na wengine wakipiga hatua taratibu juu ya sakafu nyekundu. Mwangaza wa dari unamulika vizuri eneo lote.

Gari hii ni gari ya aina ya matatu, yenye rangi ya fedha. Imesimama kando ya barabara ya vumbi, mbele ya mwamba wa asili. Gari lina stika ya kampuni upande wa mlango, na linaonekana liko kwenye eneo la mashambani au sehemu ya utalii.

Gari ya rangi la fedha aina ya basi ndogo. Imesimama jualani ya kokoto, ikionekana kua katika sehemu yenye miti na magari mengine kwa umbali. Gari lina alama ya usalama nyuma, na dirisha kubwa ya upande. Likionyesha kua linaweza kua la abiria au safari za kawaida.

Ndani ya gari kuna viti vitatu vya nyuma vilivyowekwa kwa mistari miwili, vyote vikiwa na rangi ya giza na mikanda ya usalama. Kiti cha katikati kina sehemu ya kupumzisha mikono iliyoinuliwa. Dirisha kubwa upande mmoja linaonyesha mandhari ya nje yenye nyasi na uzio wa mbao.

Gari kubwa la rangi nyekundu limebeba magari mengine kwenye trela la samawati lenye magurudumu mengi. Magari yaliyopakiwa yanaonekana kuwa mapya au ya kusafirishwa yakiwa yamepangwa kwa utaratibu kwenye trela hilo lenye viwango viwili.

Gari dogo la rangi nyeusi limesimama juu ya lami ya mawe katika eneo la wazi. Mbele yake kuna magari mengine, mojawapo likiwa la rangi nyekundu na jingine jeupe lenye milango mikubwa ya nyuma. Anga ni safi na lenye mawingu meupe yanayoelea chini ya jua kali.

Gari jeusi limeegeshwa juu ya nyasi karibu na magari mengine. Watu kadhaa wamesimama na wengine wameketi karibu na magari hayo, wakiwa kwenye mazungumzo au mapumziko. Kwa nyuma kuna miti mirefu yenye majani mengi na anga linaonekana wazi.

Magari matatu mapya yamepangwa ndani ya jumba la kuuzia magari. Magari haya yana rangi tofauti moja jeupe, moja jekundu na moja nyeusi, yote yakiwa kwenye sakafu safi ya vigae.

Gari hili refu lina rangi ya fedha lenye madirisha meusi upande wa kushoto. Limesimama juu ya udongo karibu na eneo lenye nyasi fupi, mbele ya ukuta wa udongo wa rangi ya kahawia. Upande wa kushoto wa gari, kuna sticker yenye maandishi na nembo. Anga ni safi na linaonyesha hali ya jua.

Trela ndefu ya rangi ya samawati imeegeshwa pembeni ya barabara, ina magurudumu manne na sehemu za juu zimeinuliwa. Nyuma kuna majani yaliyopandwa na jengo la ukuta mweupe na samawati inaonekana upande wa kulia.

Gari jeusi la abiria limesimama kwenye eneo la maegosho lililopigwa sakafu ya mawe ya mstatili. Gari lina milango minne na madirisha ya rangi ya giza. Juu kuna paa la kivuli lenye nguzo za manjano zinazoshikilia muundo wa paa hilo. Anga ni angavu na mawingu machache yanaonekana.

Gurudumu la gari limegemea pembeni ya barabara juu ya vigae vya zege. Sehemu ya chini ya gari nyeusi inaonekana. Nyasi zipo upande wa kushoto karibu na barabara. Mwanga wa jua unamulika upande wa gurudumu.

Ndani ya gari hili kuna viti vya ngozi vya rangi ya kahawia nyepesi na sehemu ya mbele ina usukani upande wa kulia. Katikati kuna mpangilio wa rangi nyeusi na kahawia ya mbao, pamoja na gear ya kieletroniki. Milango yote miwili ya mbele iko wazi na sakafu imelindwa kwa mikeka ya plastiki ya rangi tofauti.

Gari hili lina rangi ya fedha na limesimama kwenye barabara ya vumbi mbele ya mwamba mrefu wa ardhini. Gari lina stika ya kampuni upande wa mlango na limevalishwa tairi za safari likionekana liko kwenye eneo la utalii au safari ya nje ya mji.

Uwanja huu wa wazi una nyasi, na magari kadhaa yameegeshwa na watu kadhaa wamesimama, au kutembea karibu. Kuna miti mirefu pembeni, na anga ni safi. Inaonekana kama eneo la mapumziko, au tukio la nje.

Watu wawili wamesimama karibu na gari lenye mlango wa upande ukiwa wazi. Mmoja wao anaonyesha kitu kwa kidole huku mwingine akiwa ameshika kifaa mkononi huenda ni karatasi au kifaa cha kielektroniki. Wako ndani ya jengo lenye madirisha makubwa na mwangaza mwingi.

Gari jekundu la umbo la kisanduku limesimama kwenye uwanja wa zege karibu na ukuta wa mawe na uzio wa chuma juu yake. Madirisha ya gari yamepigwa giza, matairi yake ya nyuma yanaonekana kuwa meusi sana. Mwanga wa jua unaangaza juu ya paa la gari na kutengeneza kivuli upande wa kushoto.

Gari limesimama karibu na ua wa chuma uliozunguka eneo la mji. Gari lina rimu za mviringo zenye rangi nyeupe na vioo nyeusi. Jua linaangaza juu na kivuli cha gari kinaonekana chini. Nyuma kuna ukuta wa zege, nguzo za umeme na magari mengine yanapita barabarani.

Gari jeupe la kifahari limesimama kando kando ya barabara likiwa limeelekezwa upande wa kulia. Mwanga wa jua unamulika upande wa kushoto wa gari ukionyesha mwangaza juu ya rangi yake. Nyuma kuna majengo ya vioo na miti ya kijani.

Gari jeusi na jingine jeupe yameegeshwa kwenye eneo la majani, pembeni mwa miti yenye kivuli. Gari jeusi lina madirisha yenye vioo vyeusi na umbo la kisasa lenye miraba milaini. Magurudumu yake yana mapambo meusi na fedha, likiwa limeegeshwa sambamba na jingine upande wa kushoto.

Gari ndogo la magurudumu matatu lenye rangi nyekundu limesimama kwenye nyasi karibu na mti wenye majani mabichi. Mwili wake unaonekana kuwa na alama za uchakavu na milango imefungwa. Jua inamulika upande mmoja wa gari huku kivuli kikionekana upande wa pili.

Gari la rangi ya fedha limesimama juu ya eneo la kokoto. Magurudumu yake ni meusi na yana mapambo ya dhahabu katikati. Nyuma yake kuna miti mirefu ya kijani na anga ya samawati yenye mawingu meupe. Upande wa kushoto kuna nyumba au majengo madogo yaliyofunikwa na miti.

Gari hili la kijani lina mwonekano wa zamani. Lina sehemu ya nyuma wazi yenye nafasi ya kubeba mizigo. Lina matairi meupe na taa ndogo mviringo upande wa nyuma, dirisha la mbele limesimama wima bila paa juu, na gari limesimama kando ya barabara ya lami.

Watu wawili wamevaa mavazi rasmi wakiwa ndani ya jengo lenye uwazi mkubwa na magari yaliyopaki. Mwanamke anaonyesha karatasi kwa mwanaume huku wote wakitabasamu, wakionekana kuwa katika mazungumzo ya kibiashara au makubaliano muhimu.

Gari jeusi limeegeshwa katikati ya barabara ya lami, ina nambari ya usajili. Pembeni kuna miti mirefu na vijaka vya kijani na anga ni safi na angavu. Mazingira yanaonekana tulivu na barabara haina magari mengine.

Gari ya rangi ya fedha imesimama kwenye kituo cha mafuta chenye gari nyeupe na pump kadhaa za kujaza mafuta. Gari lina mwonekano wa kisasa likiwa safi na milango yake imefungwa. Pembeni kuna gari nyingine na mtu amesimama karibu huku sakafu ikiwa ya mawe ya rangi ya kijivu.

Kifaa cha kupima mwendo wa gari kinaonekana kwa karibu. Kikiwa na rangi nyeusi na mipaka ya fedha. Mistari miwili inaelekea viwango tofauti huku taa nyekundu za ndani zikimulika.

Gari jeupe limesimama kwenye eneo la mawe ya rangi ya udongo. Milango ya upande wa kulia imefungwa huku kioo cha mbele kikiwa wazi ja. Gari lina umbo dogo lenye pembe zinazochongoka na tairi nne zilizonekana vizuri. Mandhari ya nyuma inaonyesha ukuta wa mawe, na miti ya kijani.

Usukani wa gari umeonekana katikati. Mbele kuna dashibodi yenye spidimita na violezo vingine. Kushoto kuna skrini ndogo inayoonyesha redio na chini yake kuna vitufe vya kudhibiti hewa na redio. Sehemu ya chini ina gear na viti vya mbele vimefunikwa na mkeka mweusi.

Mwanamume amevaa suti nyeusi na shati jeupe, amesimama ndani ya jengo la kisasa karibu na gari jeupe lenye milango minne. Anaonekana kama yuko kwenye duka la magari au maonyesho ya magari na kuna magari mengine yanaonekana nyuma.

Gari la abiria la rangi ya kijivu limesimama kwenye eneo lenye mawe madogo. Magurudumu yake yana rimu za kipekee zenye mng'ao wa kahawia. Madirisha ya upande ziko na rangi nyeusi na miti yenye majani mengi inaonekana nyuma ya gari.

Gari la kijani lililowazi juu linaonekana likiwa limeegeshwa kando ya barabara safi ya lami magurudumu yake meupe na muundo wa zamani wa gari unaashiria matumizi ya awali ya kubeba mizigo au watu.

Mkono huu ni mkono wa mwanamke wa jamii ya maasai akiwa amevaa bangili ya shanga akishika shanga na mapambo ya kitamaduni mezani. Kuna mkufu mkubwa wa shanga wenye rangi ya kijani, nyeusi, nyekundu na nyeupe pamoja na herini na bangili nyingi za rangi tofauti.

Barabara nyembamba ya mtaa wa sokoni inaonekana kati ya vibanda vya pande zote mbili. Kila upande kuna meza na stendi zilizojaa matunda, mboga na bidhaa nyingine. Wafanyi biashara wamesimama karibu na bidhaa zao, huku wateja wachache wakitembea katikati.

Kazi ambayo imepangwa kwa bidhaa mbali mbali za mikono kama vile vikuku shanga na mikufu nyuma yake kuna mifuko ya rangi tofauti tofauti ikiwa imeninginizwa ukutani pamoja na vikapu vya kienyeji sakafu inaonekana kuwa ya udongo.

Magunia haya mengi ya vitunguu vimepangwa karibu na lori la kijani, watu wawili mmoja akiwa amevaa kofia kubwa ya kujikinga na jua wanaonekana wakipanga au kupakua magunia hayo kutoka kwenye lori.

Hii ni sehemu ya soko la mtaa ambapo wauzaji wamepanga mboga na matunda chini kando ya barabara. Kuna matunda mbalimbali kama za karoti, pilipili hoho, ndizi na mboga za majani. Watu wanapita katikati ya barabara huku wengine wakiwa wamesimama wakiangalia bidhaa.

Meza zimajaa mapambo ya mikono kama shanga, bangili na bangili. Ukuta wa nyuma umejaa mifuko ya rangi mbalimbali na unaning'inia juu. Mtu mmoja anasimama karibu akishika baadhi ya bidhaa huku sakafu ikiwa na vumbi na kivuli kikifunika sehemu ya eneo hilo.

Hii ni sehemu ya soko ambapo viatu vingi vimepangwa kwenye raki ya wima iliyotengenezwa kwa chuma au mbao. Eneo limefunikwa juu kwa nylon au turubai na mwanga huingia kutoka upande wa kulia. Nje kuna njia ya changarawe na vibanda vingine vya biashara vinaonekana.

Sehemu hii ya soko la matunda na mboga ina watu wanaotembea katikati ya vibanda vilivyojaa bidhaa mbalimbali. Jengo refu la kisasa linaonekana mbele upande wa kushoto huku upande wa kulia kuna jengo la kawaida na anga ni safi. Mazingira yanaonyesha shughuli nyingi za biashara katika jiji.

Hii ni sehemu ya soko lenye bidhaa nyingi za mboga na matunda. Kuna nyanya, vitunguu, viazi, karoti, ndizi, vitunguu saumu na majani mabichi. Bidhaa zimepangwa kwenye vikapu, gunia na meza za mbao.

Soko la wazi linaonekana likiwa na vibanda vya kuuza mboga mboga, hasa za majani kama sukuma na spinach .Watu wachache wamesimama karibu na vibanda wakinunua bidhaa. Anga linaonekana kuwa ni la mawingu na ardhi imejaa matope kuashiria mvua imenyesha hivi karibuni.

Kijana huyu anapanga au kuchagua nyanya kwenye kreti nyingi zilizojazwa nyanya sokoni. Kuna watu wengine na magari nyuma na eneo linaonekana kama soko la jumla za mazao.

Katika soko la hindi lililojawa, yamepangwa kwa lingi juu ya meza kubwa. Wali yaliyokatwa yanaonyesha rangi ya kulu ndani. Latu mbalimbali yanaonekana na wachunguzaji wakizunguka huku wakiwa kimya ni yabudi wakifanya biashara. Magari na malori yako karibu, yakionyesha shughuli nyingi za usafirishaji zikiendelea.

Mifuko ya mkono iliyosokotwa kwa rangi ya udongo, nyeupe na kahawia imepigwa pasi vizuri na kunung'inizwa juu kwenye stendi ya mbao. Sehemu ya juu ya mafuko hi imeshonwa kwa ngozi ya rangi ya kahawia na michoro ya kuendeza.

Meza ya wazi imejaa vikombe, sahani na sanamu mbalimbali za kusongwa na mawe zenye rangi angavu. Wafanyabiashara wameketi chini ya miavuli huku wengine wakisimama karibu na bidhaa zao. Miti yenye majani mengi inaonekana nyuma ikitoa kivuli kwenye soko hili la wazi.

Sehemu hii ya soko ina njia nyembamba katikati, kukiwa na vibanda vya bidhaa pande zote. Kuna mavazi ya kitamaduni yenye rangi anga'vu, mikufu, mapambambo, vikapu na viatu vilivyopangwa chini.

Jengo refu la ghorofa linaonekana likiwa na ukuta wa mawe wa kijivu na mistari ya rangi nyekundu pembeni dirisha zake ni za mviringo mdogo nguo linamulikwa kwa upande mmoja huku anga likiwa na rangi ya samawati na mali yenye kesi ndani kuna magari na majengo mengine ya biashara

Jengo la kisasa linaonekana likiwa na rangi ya manjano iliyochanganyika na nyeusi. Lina madirisha mengi ya vioo yanayoakisi anga la samawati yenye mawingu meupe. Sehemu ya juu ya jengo ina nafasi pana, na kuna nyaya chache za umeme zinazoonekana kwa upande wa kulia.

Jengo refu la kijivu lina sehemu ndogo za kupumzikia nje na madirisha makubwa kila ghorofa. Mbele kuna bustani yenye miti midogo, vichaka na maua ya rangi mbalimbali. Taa ndefu ya kisasa imesimama bustanini, huku anga la samawati likiwa wazi na jua likimulika mazingira.

Kuna jengo refu lenye kuta za rangi ya manjano na samawati, linaonekana kuwa bado halijakamilika. Kando yake kuna mabati iliyosimama wima, na pembeni kuna nyasi kavu zilizojaa. Anga ni safi na lina mawingu meupe, yanayoelea pole pole juu ya jengo hilo.

Jengo refu limejengwa kwa mbao na kuezekwa kwa makuti likiwa na nguzo za mbao zinazoshikilia sakafu na dari. Muundo wa paa unaonyesha sehemu kadhaa zilizoinuka kwa mtindo wa jadi. Pembeni kuna vibanda vidogo na vifaa vya ujenzi. Anga ni safi na samawati.

Jengo refu ya ghorofa kadhaa ina rangi ya kijivu na nyekundu na maandishi juu yake. Mbele ya jengo kuna uzio wa mabati ya rangi kijivu na mbao yenye imepangwa chini ikiashiria eneo la ujenzi au ghala. Anga mi ya samawati na kuna miti michache pembeni.

Jengo hli jipywa lenye ghorofa nne lina rangi ya kijivu na milango na madirisha meusi likiwa pembeni ya uwanja wa nyasikavu. Kuna ukuta wa mawe mbele ya jengo na nyumba za kawaida zenye paa za rangi nyekundu upande wa kulia. Anga ni safi ya samawati bila mawingu mengi.

Majengo mawili yanaonekana upande wa chini. Moja lina rangi ya kijani kibichi na mawe ya kijivu, lingine ni jeupe na lina muundo wa kisasa. Dirisha nyingi zina grili za chuma. Juu kuna nyaya za umeme na anga ni safi ya samawati.

Mabango makubwa yamewekwa wima juu ya nguzo za chuma karibu na barabara. Maandishi na michoro yenye rangi ya dhahabu, kahawia na nyeupe yanaonekana juu ya mabango hayo yakielekeza watu mahali fulani. Anga ya samawati liko wazi juu ya mabango hayo.

Jengo refu la makaazi, linaonekana likiwa na madirisha mengi na mabalkoni . Rangi kuu ikiwa nyeupe, kijivu, na njano. Mbele ya jengo kuna bwawa kubwa la kuogelea lenye maji ya samawati. Kuna mtu mmoja kando ya bwawa akifanya usafi, huku miti midogo ikipamba eneo la ustaani.

Nyumba tatu zimejengwa kwa mpangilio mmoja. Kuta zimepakwa rangi ya kijivu na sehemu ya juu ina rangi ya manjano. Madirisha na milango vipo chini ya verandah zenye nguzo nne. Mbele ya nyumba kuna ngazi za saruji na eneo la wazi la vumbi.

Viungo vyeupe vinaonekana likiwa bado linajengwa na nguzo nyingi ambayo zimesimamishwa kuzunguka kuta zake za mbele madirisha mengi hayajamalizwa hasa lina vifaa kadhaa juu yake anga ni angavu na mawingu madogo meupe na anga la samawati.

Jengo kubwa lenye paa la rangi ya udongo linaonekana likiwa katika hatua ya mwisho ya ujenzi. Mlango wa mbele una nguzo ndefu nyeupe huku ngazi ya mbao ikiwa imeegeshwa ukutani. Mbele ya jengo kuna baisikeli ya miguu miwili na mazingira ya nyasi pamoja na mawe yaliyotapakaa.

Majengo makubwa ya ghorofa yamesimama upande wa kushoto na kulia. Moja limepakwa rangi ya manjano na lingine rangi ya kawaida ya mawe, anga ni ya samawati safi na kuna mawingu meupe madogo. Chini kuna sehemu ya wazi yenye paa la bati na tanki la maji la samawati.

Hili ni jengo refu linaloendelea kujengwa katikati ya jiji. Kuna kreni kubwa ya manjano iliyosimama juu ya paa ikisaidia katika ujenzi. Juu ya jengo kuna wavu wa kijani unaolinda eneo la ujenzi na nyuma yake kuna anga safi lenye mawingu chache meupe.

Majengo mawili yanaonekana upande wa barabara, moja limekamilika likiwa na rangi ya upape na madirisha ya samawati, jingine likiwa bado halijamalizika. Mbele ya majengo kuna vibanda vya mbao vilivyojengwa kwa mabati na miti, vikiwa na kuni na vifaa vya ujenzi.

Duka hili kubwa lina bidhaa mbalimbali, wateja wachache wakiwa kwenye foleni karibu na kaunta mbili za malipo. Bidhaa nyingi zimepangwa kwenye rafu na kaunta zimeandikwa manambari. Pia kuna feni ya dari na sakafu safi ya vigae.

Jengo kubwa linaonekana upande wa kulia likiwa na milango ya kisasa na paa la gorofa. Mbele yake kuna bango kubwa la kibiashara lililoandikwa kwa maneno yenye rangi angavu. Kuangalia barabarani, kuna taa na ishara zinazoangaza, huku mwanga ukiangaza vizuri mchana na usiku

Nguzo mbili fupi zenye rangi nyeupe, kijivu na mistari ya manjano zimesimama mbele ya jengo lenye dari ya kijani na machungwa. Sakafu ya mawe ya umbo la mstatili inaonekana ikiunganisha njia ya kutembea na lango la kuingilia lililoko upande wa kushoto. Mchoro wa pembeni wa jengo unaonyesha milango ya vioo na bomba la plastiki lililowekwa ukutani.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka kubwa lenye bidhaa nyingi zilizopangwa kwenye rafu ndefu upande wa kulia na kushoto. Sakafu ni safi na kuna mwanga mwingi wa dari. Mtu mmoja anaonekana akitembea katika njia huku bidhaa kama chupa, vikombe, nguo na vifaa vya nyumbani zikiwa zimewekwa kwa utaratibu.

Hii ni sehemu ya duka kubwa ambapo bidhaa mbalimbali zimepangwa kwa mpangilio mzuri. Kulia kuna mpira wa michezo na baiskeli zilizopangwa safu moja huku kushoto kukiwa na viti vya plastiki vya rangi tofauti. Sakafu ni safi na mwangaza wa dari unaangaza vizuri eneo kote.

Ndani ya duka kubwa kuna safu ndefu za rafu zenye bidhaa nyingi za watoto. Kwenye upande wa kulia, kuna vinyago vya rangi vya manjano vilivyowekwa ndani ya vikabu vya waya. Rafu za kushoto zimejaa maboxsi ya plastiki na bidhaa nyingine za kuchezea zenye rangi anga'vu kama machugwa, samawati na kijani.

Rafu nyingi zimejaa chupa za vileo vya aina mbali mbali zikiwemo divai na pombe kali. Chupa hizi zimepangwa vizuri kwenye rafu nyeupe za chuma pia kuna pipa la mbao liliopambwa kwa zabibu bandia na juu yake kuna chupa za vinywaji baridi na vileo vingine.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka kubwa lenye nafasi pana na mpangilio mzuri. Rafu zimejaa bidhaa mbalimbali kama mikate, vitafunwa na bidhaa za matumizi za nyumbani. Sakafu ina muundo wa vigae yenye rangi ya kahawia. Taa nyingi za dari zinatoa mwanga wa kutosha huku dari ikiwa ya chuma na muundo wa kisasa.

Hili ni eneo la duka ambalo lina rafu lililojaa bidhaa mbalimbali ,sehemu kubwa ina mayai yaliyopangwa kwa mistari kwenye viroba vya plastiki na karatasi, sakafu vigae vyeupe vilivyo na mistari ya rangi tofauti.

Bidhaa nyingi zimepangwa kwa umaridadi juu ya jukwaa jekundu lenye mistari ya manjano lililoandikwa maneno ya kuvutia wateja. Bidhaa hii imefungwa kwa plastiki ya samawati na nyeupe na limepangwa kwa safu na nguvu ili kuvutia macho.

Huu ni sehemu ya duka kubwa iliyojaa chupa nyingi vya vinywaji baridi. Vyupa vimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu ndefu ikiwa na rangi mbalimbali kama ya machungwa, kijani, samawati na zambarau. Sakafu ni safi na kuna mwanga kali wa dari inayoangaza eneo lote kuonyesha usafi na mpangilio bora wa bidhaa.

Hii ni sehemu ya duka kubwa la bidhaa mbalimbali ambapo bidhaa zimepangwa kwenye rafu zilizojazwa hadi juu. Sakafu ina vigae vyepesi vya mraba, taa nyingi zenye mwanga mkali zimeshikwa kwenye dari, na kuna watu wachache wanaoonekana kwenye kaunta ya malipo upande wa kushoto.

Hii ni sehemu ya duka kubwa ambapo kuna counter ya vyakula vilivyopikwa. Ndani ya counter kuna vyakula vilivyopangwa kwenye vyombo vya plastiki. Pembeni kuna rafu zilizojaa vinywaji vya aina mbalimbali na bei. Mtu mmoja amesimama karibu na counter akiwa ameshika kikapu cha plastiki cha manunuzi.

Hii ni sehemu ya duka kubwa yenye rafu zilizojaa bidhaa mbali mbali. Upande wa kushoto kuna pakiti za unga ya watoto, viungo vya chakula na nafaka zilizopakiwa kwenye mifuko ya plastiki ambavyo vimepangwa kwa utaratibu mzuri na sakafu ni safi.

Hii ni safu ya mashine za kufulia zilizopangwa vizuri ndani ya duka kubwa. Kuta za ndani ni nyeupe, na dari imejaa taa ndefu zinazotoa mwanga mkali. Sakafu, ina rangi ya kahawia, iliyopauka, na pembeni kuna mabango ya bidhaa tofauti tofauti.

Hili kubwa limepangwa kwa mpangilio mzuri safu za upande wa kulia zimejaa vyombo vya kupikia kama sufuria na mitungi ya maji huku upande wa kushoto pia ukiwa na viombo vingine vya jikoni sakafu ni safi mandhari ina mwanga mwingi kutoka taa zilizonyooka mstari kwa mstari.

Sehemu hii ya ndani ya duka kubwa ambapo kuna friji la kuhifadhi bidhaa baridi upande wa kushoto likiwa na barafu tamu na vyakula vilivyozalishwa. Kulia kuna safu ya chupa za vinywaji baridi zilizopangwa kwa rangi tofauti pamoja na tangazo la offer . Pia kuna bidhaa kama unga zikiwa zimepangwa kwenye sehemu maalum ya matangazo.

Chini ya duka kubwa lina rafu zilizo pangwa bidhaa tofauti. Upande wa kushoto kuna chupa nyingi za sabuni zenye rangi ya machungwa zilizopangwa kwenye rafu nye. Upande wa kulia bidhaa nyingine zenye vifungashio vyenye rangi ya waridi na samawati. Gari la kuinulia linaonekana limeegeshwa karibu.

Sehemu hii ya duka kubwa ina bidhaa zikiwa zimepangwa vizuri kwenye rafu ndefu pande zote mbili. Bidhaa mbalimbali za kula na kunywa vimeandikwa kwa maandiko tofauti zikiwa na rangi nyingi kama kijani, samawati, nyekundu na manjano. Sakafu ni vigae vya kijivu na dari ina taa nyingi za mstatili.

Sehemu hii ya ndani duka kubwa la jumla, ina sehemu ya matunda ikiwa mbele. Kuna majungwa, maabulo na matunda mengine yamepangwa vizuri. Watu wachache wanapita na troli upande wa kulia.